Mwogelezi ambaye huko kwenye bwawa la kuogelea, amevaa kofia ya kuogelea na nguo maalum za michezo. Amejishika kwenye chupa chuma pembeni mwa bwawa karibu na alama za kampuni kama Speedo na Alliance zilizotokea ukutani.

Ukurasa wa kitabu cha kazi cha hesabu kwa mwanafunzi wa shule ya msingi. Kuna hesabu mbili. Upande wa kushoto kuna mnyororo wa kipepeo na upande wa kulia kuna mamba. Kila upande una maswali ya jumulisha na kutoa yaliyoandikwa kwenye kisanduku.

Mtihani wa shule uliofanywa na mtoto. Mtihani unahusu bibilia. Ina maswali ya kujaza nafasi zilizoachwa wazi, maswali ya majibu mafupi na kuchora na mpaka rangi picha. Baadhi ya maswali yamejibiwa kwa usahihi na yametiwa alama na alama ya utiki nyekundu.

Rundo la vitabu na madaftari yaliyopangwa kwenye rafu. Vitabu vingi vina jalada la rangi ya waridi na cha mbele kimeandikwa Ayubu Mashakani na jina la mwandishi ni John Habwe.

Dawati ambalo lina kompyuta mbili za mezani za kompyuta ya Dell. Kila kompyuta ina kibodi na mouse yake na zinawekwa kwenye karibu karibu. Juu ya monitor kuna alama zilizoandikwa NCH na NC7 ambazo zinaweza kuwa namba za utambulisho wa kompyuta hizo.

Darasa la shule. Kuna madawati ya mbao yenye viti vya chuma ambavyo vimepangwa safu. Dirisha ziko nyuma na pazia za rangi ya waridi zimetundukiwa.

Dawati jeupe lenye komputa mbili kwa meza. Desktop za Dell kila moja ikiwa na skrini, kibodi na mouse . Komputa hizo zimewekwa karibu karibu, zikionekana hazijaunganishwa au hazijawashwa.

Bango lenye ujumbe water is life, every drop counts. Please save .Bango linaelezea vyanzo vya maji kama bahari, ziwa, mito, visima, chemichemi na mvua. Linaorodhesha matumizi ya maji kama majumbani, kwa mimea na wanyama, usafiri, burudani, viwandani na kilimo.

Ubao mweupe wa darasani ambao juu yake kuna maandishi ya Kiswahili ya alfabeti ndogo na herufi. Juu kabisa kuna tarehe, Ijumaa, Februari 2025 . Swali lililoandikwa kwa rangi nyekundu na buluu.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wakiwa uwanjani wakicheza. Wote wanatumia magongo kujiendesha, jambo linaloashiria ni mchezo wa walemavu. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya kijani na mwingine jezi ya nyekundu , na wote wanaonekana wakishindana kupata mpira kwenye uwanja wa mchanga.

Bango lililobandikwa ukutani, ambalo linaorodhesha sheria na maadili ya kufuata shuleni. Bango lina rangi nyingi na maandishi makubwa, likieleza mambo kama kufuata sheria, kufanya kazi kama timu, kuheshimiana, kufuata ndoto, kushindana na afya, kufuata maagizo na kumtii mwalimu.

Kabati la kuhifadhia na kuchaji vifaa vya kielektroniki kama kompyuta mpekezi , likiwa ndani ya chumba chenye sakafu na vigae. Kabati hili lina rangi nyeupe na milango ya mbele nyeusi.

Ratiba ya shule, ni ratiba ya THIKA ROAD CHRISTIAN JUNIOR SCHOOL, ni ratiba ya kila siku yenye masomo na nyakati. Ni ratiba iliyoandaliwa na mwalimu aliyeandikwa kwenye karatasi na kuwekwa ukutani.

Samson Ojuka akiruka umbali mrefu. Yuko ardhini kwenye shimo la mchanga akitua kutoka kwa kuruka. Yuko kwenye uwanja wa riadha na viti vya uwanja nyuma yake.

Uwanja wa michezo ya watoto, una vifaa vya kuchezea kama vile bembea, mteremko wa plastiki wa kijani na njano, pamoja na gurudumu za gari zilizowekwa ukutani, kwa ajili ya kupanda.

Wanariadha wanne wanaonekana wakiwa katika mbio. Mwanamke mmoja aliyevaa nguo ya rangi nyekundu na nyeusi na neno KENYA, anaongoza akifuatwa na wa karibu na mwanariadha mwengine mume amevaa nyekundu.

Wanariadha wawili wakikimbia kwenye uwanja wa riadha. Mmoja amevaa jezi ya njano iliyoandikwa Guide ikiwa na nembo ya Alliance na mwengine amevaa jezi nyekundu iliyoandikwa Kenya na jina Kimani pamoja na nembo hiyo hiyo.

Mchezaji Samson Ojuka ni mzaliwa wa hapa Kenya nchini. Anaonekana kuwa kwenye mazoezi kabla ya mchezo kuanza. Ako kwenye uwanja kujitayarisha tayari kwa mchezo maalum.

Mwanaume na mwanamke wameshikilia bendera ya Kenya. Wote wanashiriki kwenye mchezo wa kukimbia. Wanakimbia nje na pia ndani ya Kenya.

Mlango wa mbao wenye vibandiko viwili vinavyoonyesha maandishi Chemistry Lab na Biology Lab ikimaanisha kuwa maabara ya Kemia na Biolojia. Chini ya mlango kuna stika inayoonyesha inayohimiza kuvaa barakoa.

Bango ya kudhibiti taka shuleni na kwenye jamii inaelezewa ,inaeleza kua kuna aina mbili za taka zinazooza kama mabaki ya mimea na wanyama na sizizooza kama plastiki .

Kumbukumbu hizi za shule zimehifadhiwa kwa hili kabati. Zinaweza kuwa za wanafunzi ama za walimu. Kando na hiyo kuna kiti cha mwalimu anayeketi huku akiangalia hizo kumbukumbu za shule za wanafunzi.

Jengo la ghorofa lenye kuta za zenge na rangi nyekundu kwenye milango na vilevile kwenye ukingo wa jengo. Kuna uwanja mdogo wa ndani ya ua na mimea iliyopandwa vizuri, ikiwa pamoja na mti wenye maua ya rangi nyekundu.

Mtu ameketi juu ya mtumbwi maalum na kuendesha kwenye maji. Akiwa ameshika mapini ya kupiga makasia. Amevaa fulana nyekundu yenye neno Kenya. Pembeni yake kuna kiti, kitimwendo kilichokuweko karibu na mtumbwi.

Hili ni bango katika shule ya Chekechea. Imeandikwa maneno ukutani na pia kwenye ubao. Kando ya hiyo kuna kiti ya plastiki, kando na ya ukuta.

Eneo la nyasi nzuri mbele ya jengo la kisasa lenye paa la rangi nyekundu upande wa kulia. Kuna mti mkubwa katikati na tanki la maji jeusi pembeni. Pia kuna mlingoti wa bendera na viti vichache vimewekwa kwenye varanda ya jengo.

Darasani mwalimu anafunza. Kwa ubao kuna maandishi yaliyoandikwa hapo mwalimu akifunza. Kando na hiyo kuna pipa la taka lililo karibu na mlango pamoja na kifagio.

Mwalimu huyu wa mazoezi, anamfunza mazoezi mwanafunzi wake. Inaonekana mwanafunzi mwenyewe ameketi kwenye kiti cha magurudumu, huku akifunzwa mazoezi na mwalimu wake.

Jengo lenye ghorofa tatu lenye pacheli ya jiwe na trim nyeupe. Kuna madirisha kadha yenye mapazia. Mbele ya jengo kuna kichaka kilichopandwa na ishara ambayo inasomeka, wageni tafadhali pitia ofisi.